Njia ya kuelekea kwenye jengo lenye kuta nyeupe na paa la makuti imetengenezwa kwa mawe, imezingirwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Jengo lenye paa la makuti lililo na kuta nyeupe limejengwa ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Jengo limezingirwa na miti ya minazi.

Mtu aliyevalia buibui, amesimama nje ya lango la msikiti, ulio na kuta za rangi ya malai, wenye maandishi meusi.

Wanakandanda wakiwa uwanjani wakiwa wanacheza mpira, wamevalia mavazi ya rangi tofauti. Wengine wana mashati mekundu.

Bajaji tatu zenye rangi tofauti; samawati, nyekundu na njano zimeegeshwa kando ya kuta za jengo kando ya barabara.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Barabara yenye rangi nyeusi, ina mistari meupe katikati.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti; nyeupe, nyeusi, samawati, njano, nyekundu. Wengine wameketi kwenye viti vyeupe na wengine wameketi sakafuni.

Meli ilio na rangi tofauti samawati, nyeupe ipo baharini. Majengo yamejengwa ufuoni mwa bahari yamezingirwa na miti mikubwa na midogo.

Uwanja una nyasi za rangi ya kijani kibichi. Nje ya uwanja, mna watu wengi, wengine wamesimama na wengine wameketi.

Mtu aliyevalia buibui leusi amesimama inje ya duka lenye milango leusi iliyo na maandishi meupe.

Ukuta wenye rangi tofauti nyeusi, nyeupe, kijani na samawati, una bango leupe lenye maandishi meusi.

Ndani ya jengo kwenye paa kuna taa zinazoning'inia za rangi nyeupe. Paa ina rangi tofauti: samawati, hudhurungi.

Bajaji iliyo ya rangi ya njano na kijani ina magurudumu matatu. Ipo barbarani iliyo katikati ya maduka au eneo linalouza bidhaa tofauti.

Mapolisi wawili waliovalia mavazi ya rangi tofauti na kofia tofauti wamesimama kando ya wanahabari wanaochukua ripoti nje ya msikiti.

Anga ina rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Jengo lililojengwa kwa mawe, lina vipazasauti viliyo juu ya paa za jengo hili.

Watu wa huduma walioketi kwenye viti vyeusi wakiwa wamevalia barakoa za rangi tofauti nyeusi na samawati wamevalia mavazi ya rangi tofauti nyeupe na nyeusi.

Basi yenye rangi tofauti nyekundu, njano na vioo vyeusi ina maandishi meusi imeegeshwa kando ya barabara.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Jengo la kanisa lililo na mlango ulio wazi lina kuta za rangi nyeupe na samawati.

Wachezaji wa mpira wa vikapu waliovalia mavazi ya rangi tofautitofauti wapo uwanjani wanacheza mpira wa vikapu.

Watu wengi wenye jinsia mbili tofauti ya kike na ya kiume wamesimama nje ya jengo kubwa lililo na kuta nyeupe lenye maandishi ya rangi ya samawati.

Gari moshi lenye rangi tofauti, njano, nyekundu, udhurungi na nyeupe lina vioo. Watu wamesimama kwenye mlango wa kuingia katika gari moshi hilo.

Watu wawili, wamesimama kando ya ngamia, wengine wakiwa wameketi ufuoni mwa bahari. Dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe , watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti wanatembea wakitoka ndani ya Msikiti.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Barabara imejengwa juu ya bahari ina magari yanayopita.

Barabara nyeusi yenye mlolongo wa magari yenye rangi tofauti imezingirwa na eneo lililo na miti ya kijani kibichi.

Kivuko kinacho waka taa kimeegeshwa ufuoni mwa bahari huku bodaboda zinazo waka taa zikitoka kutoka kwa kivuko hicho.

Kivuko chenye rangi ya samawati na nyeupe, kipo baharini, kikiwa kinawaka taa. Kimebeba watu kikiwavusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Majengo yaliyo na kuta za rangi tofauti, yamejengwa kando ya barabara, yamezingirwa na miti midogo na mikubwa, yenye rangi ya kijani kibichi.

Dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari mahali palipo na mchanga mweupe, kando ya eneo lililo na miti midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu watano waliovalia mavazi ya rangi tofauti nyeusi, nyekundu, wamesimama kando au mbele ya bango kubwa leupe lenye picha na maandishi ya rangi tofauti.

Magari yameegeshwa kando ya barabara ya aina tofauti yenye rangi tofauti. Nyaya za umeme zimepita katikati ya barabara hio.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitamaduni anakofia nyekundu amesimama kwenye mchanga mweupe ulio ufuoni mwa bahari.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Njia yenye mawe inayoelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe imetengenezwa kwa mawe.

Mwangaza wa jua linalozama, linaimulika bahari iliyo na madau yaliyoegeshwa na watu wanaogelea.

Vivuko viwili, vyenye rangi ya samawati na kijani, vimeegeshwa ufuoni mwa bahari, vikiwa vimebeba watu na magari, vikiwavusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Bidhaa za kuuzwa zimepangwa kwenye rafu iliyo na maandishi katika bango dogo leupe linalo ashiria bei ya bidhaa hizo.

Magari tofauti yenye rangi tofauti yameegeshwa kando ya barabara. Jengo kubwa lenye vioo na rangi nyeupe lipo kando ya barabara hio.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Bahari, yenye maji mengi, mawimbi yakiwa yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Mtu amesimama ndani ya maji, nyuma ya dau leupe lenye maandishi ya rangi ya samawati, lililoegeshwa ndani ya bahari.

Watu wengi, wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe, wamevalia mavazi ya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na kadhalika.

Matunda ya aina tofauti yaliyokatwakatwa kwa vipande vidogo kama vile maembe, nanasi, tikiti maji yamehifadhiwa kwenye sahani tofauti .

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Jengo kubwa, lililo na hema, lipo kando ya eneo lililo na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Watu watano wapo nje ya jengo kubwa lililochakaa. Watu hawa wengine wameketi na mmoja anatembea kando ya jengo hilo.

Anga yenye rangi ya samawati ina mawingu meupe. Ndege nne zenye rangi tofauti zimeegeshwa uwanjani.

Bajaji nyeusi, iliyo na taa nyekundu, ipo barabarani. Barabara nyeusi, ipo katikati ya kuta zilizozingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Watu waliovalia kanzu za rangi tofauti nyeupe, samawati, wamepiga magoti na vichwa chini wakiwa wanaabudu.

Mtu aliyevalia shati leupe na suruali nyeusi amesimama ndani ya duka kubwa lililo na bidhaa tofauti zilizopangwa maeneo tofauti tofauti.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti aina ya kanzu wapo nje ya jengo kubwa lenye kuta za rangi nyeupe na hudhurungi.

Bango lina maandishi ya rangi tofauti na picha za watu wawili wenye mavazi ya rangi tofauti. Maandishi haya yanaelezea zaidi kuhusu bango hili.

Nyasi za rangi ya kijani kibichi zimemea kando ya ukuta mweupe ulio na maandishi ya kiarabu.

Anga ya rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Madau ya rangi tofauti yameegeshwa ufuoni mwa bahari.

Magari meupe, yenye vioo vyeusi yameegeshwa kando ya ukuta uliojengwa, uliozingirwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Gari leupe lenye vioo vyeusi limeegeshwa nje ya jengo lenye kuta nyeupe.

Mtoa huduma aliyeketi kwenye kiti cheusi, akiwa amevalia shati leupe, ameweka mkono kwenye meza juu ya kitabu chekundu.